Mtaalamu wa afya aliveyaa ovaroli lenye rangi nyeupe anamsaidia mgonjwa wake aliyevaa saa mkononi kufanya mazoezi. Tukio hili linafanyika kwenye mkeka wote wakiwa wamepiga magoti na wako ndani ya chumba kilichobeba kiti maguru na fimbo kadhaa ya kusaidia walemavu wa miguu kutembea.

Daktari aliyevaa glovu nyeupe mkononi anamhudumia mgonjwa aliyebeba kifaa fulani mkononi. Nyuma ya muwele huyu kuna mwanaume aliyevaa shati lenye rangi ya samawati na fulana nyeupe.

Wataalamu wa afya waliovaa barakoa, miwani glovu zenye rangi ya samawati na ma ovaroli yenye rangi nyeupe wanasafisha vitu vilivyoko kwenye nyumba flani kama vile meza na viti kwa kuvinyunyizia dawa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa kofia, miwani na kizibao cheusi anamuhudumia mgonjwa wake ambaye ni mtoto mchanga kwa kumunyunyuzia dawa kinywani, mwana huyu amebebwa na mwanamke aliyevaa kofia ya rangi ya manjano ambaye kando yake kuna harimu na mtu aliyevaa sare za polisi.

Daktari aliyevaa sare za hospitali zikiwemo barakoa, ovaroli na glovu mkononi amesimama kando ya meza amebeba chupa mbili za maji na paketi mbili za dawa, juu ya meza hii kuna bango lililobeba mandishi.

Daktari aliyevaa ovaroli lenye rangi nyeupe na buibui lenye rangi ya kijani, anamhudumia mgonjwa wake, ambaye ni mtoto mchanga anayoonekana akilia wakati anapata matibabu yale. Mwanamke aliyevaa kitambaa chenye rangi ya samawati kichwani anamtazama mwanaye kwa huruma.

Mtaalamu wa afya ambaye ni mwanamke aliyevaa sare za hospitali zenye rangi ya samawati na barakoa mdomoni anatoa dawa kwenye mkebe kwa kutumia sirinji na sindano. Nyuma yake kuna watu kadhaa ikiwemo mwanaume aliyevaa suti na suruali nyeusi.

Wataalamu waliovaa barakoa za kesi, maovaroli yenye rangi ya manjano, glovu nyekundu na mabuti meusi wameshikilia mtungi uliobeba kemikali hatari. Chini yao kuna mifereji mikubwa ya matangi meusi.

Mtoto aliyevaa fulana yenye mistari za rangi nyeusi na manjano, anapata matibabu kutoka kwa daktari ambaye anamdunga begani dawa ilioko kwenye sirinji. Kuna mtu mwengine aliyevaa fulani yenye rangi ya manjano ambaye amemshikilia kichwani.

Daktari aliyevaa barakoa na glovu mikononi, anampa matibabu mwana wa mwanamke aliyevaa skafu shingoni kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye sirinji kwenye makalio yake. Mtoto huyu analia kwa uchungu.

Mtaalamu wa afya wa kike aliyevaa barakoa mdomoni na kizibao chenye rangi ya manjano ambacho kina maandishi na michoro fulani, anafyonza dawa iliyoko chupani kwa kutumia sirinji na sindano.

Watu wawili na mtoto mmoja wako ndani ya chumba cha mazoezi ambacho kina vifaa tofauti na sehemu pa kufunzia watoto kutembea. Mwanaume mmoja aliyevaa fulana yenye rangi ya kijani amemshikilia mwana huyu miguuni huku mwanamke ambaye ana mpira wa ragam kwenye mguu wake amemshikilia mikononi.

Mtaalamu wa afya wa kiume aliyevaa overall lenye rangi nyeupe ameshikilia kifa cha rangi ya kijani chenye muundo wa mpira. Mwanaume huyu yuko ndani ya chumba kilichobeba machela mawili yaliyofunikwa na vitambaa vyeupe.

Mtaalamu aliyevaa miwani, kizibao nyeupe na suruali nyeusi amesimama huku akizungumza na wanawake waliojifunga vitambaa na kuketi chini. Mahali hapa ni sehemu wazi na kuna jengo ambalo haijamaliziwa kujengwa maeneo haya.

Wataalamu wa afya waliovaa glovu, barakoa, maovaroli meupe na mabuti meusi wananyunyuzia maji sehemu ambayo imezingirwa na karatasi ya plastiki yenye maandishi yanayosema USAID.

Mwanaume aliyevaa barakoa nyeupe anamvukisha mto mtu mwingine aliyevaa sweta yenye rangi ya manjano na mabuti meusi. Pembeni mwa mtu huu pia kuna watu waliosimama na kutazama tukio hii.

Mwanaume aliyevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi amesimama mbele ya darasa lililobeba wanafunzi walioketi huku wakisoma karatasi walizoshikilia mikononi. Nyuma ya darasa hili kuna ubao wenye rangi nyeusi uliyoekelewa bango lenye maandishi fulani na bango lingine limewekwa kwenye ukuta.

Mwanamke aliyevaa sweta na kujifunga kitambaa kiunoni ameketi kwenye kiti chenye rangi ya kijani. Kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia mkebe wenye rangi nyeupe na kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia karatasi yenye maandishi fulani.

Daktari mwanaume aliyevaa ovaroli le nye rangi, nyeupe anamhudumia mgonjwa wake, ambaye ni mtoto mchanga kwa kuingiza kifa fulani mdomoni mwake. Mwana huyu ambebwa na mwanamke aliyevaa suti.

Wanakijiji wanateka maji ya mfereji iliyokuwa kwenye duka la dawa lililojengewa jamii. Mahali hapa pamekauka na kuna vibuyu vyenye viwango tofauti. Kuna mwanaume aliyevaa suruali na kubeba simu mkononi ambaye anapita maeneo haya.

Dawa mbili za aina tofauti na thermometa zimewekajuu ya meza yenye rangi nyekundu. Moja kati ya dawa hizi ni zingine zenye rangi ya manjano, zenye idadi kumi zilizoekwa dani ya pakiti na zingine ni dawa zenye rangi nyekundu zilizoekwa kwenye mstari moja na ambazo zina umbo la moyo.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na kizibao cheupe ya hospitali anatoa dawa kwenye mkebe mdogo akitumia sirinji na sindano. Nyuma yake kuna mwanamke aliyevaa barakoa ambaye kando yake kuna watu waliovaa vizibao vyenye rangi ya machungwa.

Daktari wa kike aliyevaa ovaroli lenye rangi nyeupe anajitayarisha kumhudumia mgonjwa wake ambaye ni mtoto aliyevaa fulana nyekundu. Daktari huyu amesimama huku mwele huyu ameketi na wako ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kijani.

Madaktari wawili waliovaa barakoa, maovaroli meupe na glovu mikononi wanamhudumia mgonjwa aliyejilaza kwa kuingiza kifaa fulani mdomoni mwake, wako ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe na rafu iliyobeba dawa kadhaa.

Madaktari wawili wa meno wanahudumia mgonjwa. Mmoja wao wa kiume aliyevaa fulana yenye rangi ya kijani, ameshikilia kifaa fulani kinywani mwa mwele huyu. Huku mwingine wa kike aliyevaa ovaroli yenye rangi nyeupe, anamtazama.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na sare za hospitali zenye rangi ya samawati anamhudumia mgonjwa wake ambaye ni mtoto mchanga kwa kumdunga dawa iliyowekwa kwenye syringe . Mwana huyu amebebwa na mwanamke aliyevaa jaketi jeusi.

Mtaalamu aliyevaa barakoa ya gesi ,overoli lenye rangi ya samawati na glovu mikononi amebeba mitungi miwili yenye rangi tofauti iliyochorwa mchoro unaothibitisha kwamba mitungi hi imebeba kemikali hatari.

Daktari aliyevaa shati lenye rangi nyeupe anamhudumia mgonjwa wake aliyevaa buibui kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye syringe . Mbele yake kuna muuguzi aliyevaa sare za hospitali zenye rangi ya samawati na kando yake kuna daktari ambaye anaandika maelezo ya mgonjwa wake kwenye karatasi.

Mwanamke aliyevaa blauzi nyeusi na rinda lenye rangi ya hudhurungi anatoa zawadi kitandani alizotozwa harimu aliyejifungua. Harimu huyu aliyevaa fulana nyeupe ameketi huku akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi.

Daktari wa macho aliyevaa ovaroli lenye rangi nyeupe ameketi kwenye kiti cheusi huku akihudumia mgonjwa wake aliyevaa sweta. Ameshika jicho lake huku akilitazama kwenye darubini nyeupe na wako ndani ya chumba chenye ukuta wenye rangi ya samawati iliyowekwa switch .

Daktari wa meno aliyevaa barakoa na glovu yenye rangi ya samawati mkononi anamtibu mgonjwa aliyevaa miwani ambaye amejilaza na kufungua mdomo wake. Kando yao kuna mtu mwengine ambaye amejilaza pia.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa, ovaroli lenye rangi nyeupe na glovu mikononi anamhudumia mgonjwa wake kwa kumkagua meno kutumia kifaa fulani. Mwele huyu aliyevaa saa na viatu amejilaza na nyuma ya daktari huyu kuna rafu iliyobeba dawa za aina tofauti.

Mahali ambapo pana nyumba yenye milango ya rangi ya kijani pamekumbwa na mafuriko. Watu wanajaribu kuyavuka huku kijana mmoja aliyevaa fulana nyekundu anajishika mguuni. Kando ya nyumba moja kuna ghulamu mwingine ambaye amesimama na kondoo wake wawili na mbuzi mmoja.

Madaktari waliovaa barakoa, glovu na maovaroli yenye rangi ya samawati na nesi mmoja liyevaa kizibao wapo katika chumba cha upasuaji. Madaktari hawa wamesimama na nesi huyu ameketi huku wakitazama picha zilizoko kwenye runinga mbele yao.

Mwanamke aliyevaa sweta na kubeba klitambaa begani, anasukwa nywele na mtaalamu aliyevaa saa mkononi. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe.

Daktari aliyevaa kizibao ya hospitali anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti jekundu kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye syringe . Mwuguzi mmoja amesimama nyuma ya muwele huyu.

Daktari mwanaume aliye vaa shati lenye rangi nyeupe, suruali nyeusi na saa mkononi, anamhudumia mwanamke mgonjwa aliyesongwa nywele kwa kuingiza kifaa kinywani mwake.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na sare za hospitali zenye rangi ya samawati, anamhudumia mgonjwa wake aliyevaa miwani na kujilaza. Wawili hawa wako kwenye chumba chenye kuta zenye rangi nyeupe.

Watu wengi akiwemo polisi mmoja wamesimama nyuma ya mwanamke aliyevaa fulana nyeusi na rinda lenye rangi ya majano. Harimu huyu anazungumza na mwanamke fulani aliyebeba mwana mkononi na kuketi. Tukio hili linafanyika ndani ya hospitali.

Mtaalamu wa afya aliyevaa pete ya chuma mkononi, amebeba dawa ambazo zimewekwa kwenye chupa ambili. Anatoa dawa zingine kwa kutumia sirinji na sindano na yuko ndani ya chumba chenye kuta zilizopakwa rangi nyeupe na chini zao rangi ya samawati.

Daktari wa meno ambaye ni mwanamke aliyevaa barakoa, ovaroli lenye rangi nyeupe na glovu mikononi, ana mhudumia mgonjwa wake aliyelala kwenye machela kwa kumkagua mdomo. Kando yake kuna bango lililobeba maandishi yanayo husiana na mambo ya meno.

Ambulensi zenye kuta za rangi ya chungwa na rafu zilizoekewa dawa, ina taa juu yake na machela moja, mlango wake wa nyuma umefunguliwa na kuna gari lenye rangi nyeupe inayopita kando yake.

Wataalam kadhaa wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka huku wengine wawili wanapanda juu lake. Timu hili lililowachwa chini liko na watu waliovaa helmet isipokuwa msichana aliyesukwa nywele ndefu nyeusi.

Daktari wa meno aliyevaa miwani na glovu mkononi ameshikilia pamba kwenye mkono wake wa kushoto na kifaa fulani kwenye mkono wake wa kulia. Mgonjwa anayehudumiwa amevaa fulana yenye rangi ya samawati na kufungua mdomo wake.

Watu waliovaa barakoa wanasubiri kuhudumiwa na mtaalamu mvulana aliyevaa suti lenye rangi nyeusi na kushikilia kalamu mkononi. Mgulamu huyu anamsaidia mwanamke aliyevaa mkoba wenye rangi ya madoadoa.

Mkulima aliyevaa shati lenye rangi nyeupe na kofia kichwani ananyunyizia mimea yake maji kwa kutumia kifaa aliyobeba mgongoni mimea hii imepandwa katika mistari laini iliyokuwa na nafasi ndogo katikati yao.

Mtaalamu wakunyunyuzia mimea dawa amevaa sare zake za kazi na hata kubeba kifaa chenyewe cha kuwekea dawa. Amesimama ndani ya jengo lililobeba masanduku kadhaa, huku mwanamme mmoja akiwa nyuma yake.

Mwanaume mzee aliyevaa kofia yenye rangi ya samawati na shati lenye rangi ya aina tofauti amefumba macho yake wakati anapata matibabu kutoka kwa daktari ambaye anamdunga dawa iliyoko kwenye sirinji.

Muuguzi anamhudumia mgonjwa wake, aliyeketi kwenye kiti nyekundu, kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye sirinji kwa mkono wake wa kushoto.

Mwanamke aliyevaa barakoa yenye rangi ya samawati usoni anamnyunyuzia sabuni msichana mdogo aliyevaa blauzi nyeupe na suruali nyeusi. Msichana huyu amevaa barakoa yenye rangi ya kijani na wote wamesimama kando ya tangi jeusi.

Madaktari wawili waliovaa barakoa na sare za hospitali zenye rangi ya kijani wanamhudumia mtoto mgonjwa, mmoja wao ameshikilia kalamu karibu na pua ya mwana huyu huku mwingine aliyevaa miwani akiyatazama yote haya yanayotokea kwa umakini.

Wataalamu wa afya ya mifugo wanafanya vipimo katika zizi moja la ng'ombe. Mmoja wao aliyevaa glovu zenye rangi ya samawati amemshikilia ng'ombe mmoja pembeni huku mwengine akichukua sampuli ya kamasi puani mwake.

Muuguzi aliyevaa sare yenye rangi ya samawati anampa matibabu mgonjwa wake ambaye ni mtoto mchanga kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye sirinji. Mwana huyu amebebwa na mwanamke mmoja anaeonekana kuwa ni mamae na kuna wagonjwa wengine wanaomsubiri daktari kuwahudumia pia.

Wanaume wawili wagonjwa wako hospitalini. Mmoja amejilaza ilhali mwengine anayeonekana kuwa mhalifu kwa sababu ya suruali aliyoivaa ameketi huku akiwa amejishika kichwani.

Mwanamme aliyevaa fulana yenye rangi ya samawati na kuinua mkono wake wa kushoto, amesimama kando ya bango lililoandikwa, Water Step. Nyuma yake kuna matanki matatu yenye rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa miwani, barakoa na rinda lenye rangi ya kijani ameketi chini huku akipata matibabu kutoka kwa muuguzi anayemdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Daktari aliyevaa barakoa, miwani na sare ya samawati anamhudumia mgonjwa kwa kumdunga dawa iliyoko kwenye sirinji. Muuguzi wa kike amesimama kando ya daktari akisubiri maelekezo.

Hospitali inayoitwa Ahero County Hospital, imekumbwa na tatizo la mafuriko ambayo yameene kote na kuingia hadi humo ndani. Hema moja lililokitwa mbele ya hospitali hii linakaribia kuanguka chini.